Muuguzi anasaidia mgonjwa katika mazingira ya kliniki. Muuguzi amevaa mavazi rasmi ya afya akionyesha umakini wakati anafanya kazi. Mgonjwa anaonekana akiwa na shingo ya nyuma akitazama upande mwingine. Mandhari inaonyesha mazingira ya ndani ya kliniki. Watu wengine wanaonekana nyuma wakifanya shughuli zao.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya ulinzi ikiwa ni pamoja na maski na glavu. Ameshikilia mapipa mawili ya kemikali. Hii inaonyesha alama ya hatari juu ya mapipa, ikionyesha kuwa kemikali hizo ni hatari. Mandhari inaonekana kuwa katika kiwanda au eneo la kazi ambapo usalama wa wafanyikazi ni muhimu. Hii inasisitiza umuhimu wa tahadhari katika kushughulikia kemikali hatari.

Timu ya madaktari na wauguzi wako katika chumba cha upasuaji, wote wamevaa vazi la upasuaji. Ikiwa ni pamoja na barakoa, cha vya kulinda. Wanashugulika na vifaa vya upasuaji na kuna meza ya upasuaji mbele yao. Mandhari ya kitaalamu na makini ikionyesha umuhimu wa usalama na usafi katika mchakato wa upasuaji.

Vyombo vya jadi vikiwemo mtungi na mapambo ya shanga. Vitu hivi vimewekwa kwenye meza na vinaonekana kuwa na mwonekano wa kitamaduni. Hali hii inaashiria uridhi au utamaduni wa sanaa na inaonyesha umuhimu wa matumizi ya vifaa vya jadi katika jamii. Mandhari inaonyesha uzuri wa sanaa ya mikono na utamaduni wa eneo husika.

Mtaalamu wa afya anafanya mazungumzo na mgonjwa, mtaalamu amevaa barakoa na anashughulika na taarifa zinazohusiana na afya. Mgonjwa ameketi mbele yake huku akizungumza. Kuna chupa ya sanitizer ya mkono ikionyesha umuhimu wa usafi katika mazingira ya afya.

Daktari wa meno na muuguzi wanafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti, cha matibabu, akiwa na mavazi ya kinga, ya rangi ya waridi. Daktari na muuguzi wamevaa glavu na maski . Wakitumia vifaa vya matibabu, hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya za meno na za waangalizi wa kiafya kwa ujumla. Ikionyesha mchakato wa matibabu, katika mazingira ya kliniki,

Picha ya mtaalamu akimchanja mtoto mdogo. Ambaye yuko kwenye matibabu na mama yake. Mtaalamu amevaa mavazi ya hospitali na gloves . Akionyesha makini katika mchakato wa chanjo. Mandhari ni ya kituo cha afya au kliniki na kuna watu wengine nyuma yao. Ikaonyesha shughuli za afya katika jamii.

Baraza la kuhifadhi chanjo au dawa. Inaonyesha virus kadhaa zikiwa na lebo zinazohusishwa na dawa au chanjo. Zikiwa zimewekwa kwa mpangilio. Kuna chupa za maji, au vifaa vingine vya matibabu, mandhari ni mazingira ya kliniki, au eneo la kuhifadhi dawa.

Sindano na chupa ya chanjo. Mtu amevaa glovu za matibabu na ameshikilia sindano iliyojaa chanjo huku chupa ikiwa na maandiko vaccine . Mandhari inaonyesha umuhimu wa chanjo katika kujikinga na magonjwa na inasisitiza mchakato wa kutoa chanjo hasa kwa watu wengi.

Chupa tatu vya virutubisho vya vitamin d3 . Kila chupa ina mwonekano tofauti na jina la bidhaa, huku zikionyesha kuwa ni virutubisho vya lishe. Mandhari inaonyesha muundo wa rangi angavu ikisisitiza umuhimu wa vitamin D katika afya. Hii inaweza kutumika kuhamasisha matumizi ya virutubisho kwa ajili ya kuboresha afya.

Katika mazingira ya ofisi wa afya, mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti, huku akitazama mtaalamu wa afya ambaye amesimama. Mwanaume anaonekana kuwa na wasiwasi huku mtaalam wa afya akionyesha kitu kwa mkono. Mwanga wa asili unadhihirika kupitia kwa madirisha ukiongeza hali ya mazungumzo.

Mtu mmoja ameshikilia vidonge viwili vya dawa kila kimoja kikiwa katika chupa tofauti. Chupa zina lebo zenye maelezo kuhusu dawa hizo. Pia kuna kipande cha karatasi kilichoandikwa huenda kikiwa na maelezo zaidi kuhusu kliniki au dawa hizo. Hii inaonyesha umuhimu wa dawa katika huduma za afya na matumizi ya dawa sahihi katika matibabu.

Mwanamke anajaza chombo cha maji kutoka kwenye bomba. Anaonekana akiwa na furaha na anatumia muda kukusanya maji. Katika mandhari kuna mavazi yanayoning'inia kwenye nyaya za kusafisha na nyumba za chuma ziko nyuma yake. Hii inaonyesha shughuli za kila siku za watu katika jamii.

Watu wawili wako eneo lililojaa mafuriko. Wanatembea kwa miguu ndani ya maji wakishikilia fimbo kwa msaada. Nyuma yao kuna nyumba ya kijiji zilizojengwa kwa nyenzo mbalimbali. Hii inaonyesha athari za mafuriko katika jamii, na changamoto wanazokabiliana nazo watu katika hali hii. Inasisitiza umuhimu wa msaada ufunguzi wa matatizo ya mafuriko katika maeneo ya makaazi.

Kikundi cha wataalamu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji. Ikiwa ni pamoja na masks na mipasho ya kichwa. Wataalamu wanahusika katika taratibu za upasuaji huku wakitazama kwa umakini. Mandhari ni ya kisasa na inayotumiwa kwa ajili ya matibabu.

Chupa za dawa za mimea zilikuwa zimewekwa pamoja. Kila chupa ina nembo ya Zephania Life Herbal Clinic. Na inaelezea matumizi yake kwa ajili ya kudhibiti kisukari, hali hii inaashiria matumizi ya dawa za asili katika matibabu. Na inaweza kuonyesha umuhimu wa mbinu za jadi, katika afya na ustawi wa jamii.

Wanawake watatu wakiwa na mavazi ya kawaida ya kabila. Wameshikilia majani au mimea. Wanazungumza na wanashiriki katika shughuli fulani. Mandhari ni mazingira ya kijijini na kuna mimea au vifaa vya nyumbani nyuma yao. Hii inatoa mwonekano wa tamaduni na maisha ya kila siku katika jamii hiyo.

Wanawake wawili wamekaa ndani ya chumba kidogo. Mmoja wao amevaa mavazi ya bluu, anaonekana akimsaidia mwingine ambaye amevaa mavazi ya mtindo wa kawaida. Wanaonekana wakijadili jambo muhimu huku wakitazama kitabu. Chumba kina vifaa vya kawaida kama televisheni na nguo zilizotandikwa ukutani.

Wataalamu wawili wa afya wanafanya taratibu za matibabu ya meno. Daktari wa meno anafanya kazi kwenye mteja aliye kwenye kiti cha matibabu, wakati muuguzi anasaidia kwa kutumia vifaa vya matibabu. Wote wamevaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na barakoa na glovu. Mandhari ni ya ofisi ya meno na mwanga wa kutosha ukionyesha shughuli za kitaalamu.

Chupa mbalimbali vya virutubisho vya vitamin D ikiwa ni pamoja na gummies na vidonge. Kuna bidhaa tofauti zikiwa na majina tofauti na zinaonekana kuwa na muonekano wa kuvutia. Kando ya chupa hizi kuna vidonge kadhaa vya vitamini iliyowekwa kwenye uso, hii inaonyesha umuhimu wa virutubisho vya vitamin D katika kudumisha afya na mfumo wa kinga.

Watu wawili wanatembea ndani ya chumba cha hospitali. Kuna mtoto aliye kwenye kitanda, akitabasamu huku mzazi mmoja akimtazama kwa upendo. Mtu mwingine amesimama nyuma akiwaangalia kwa umakini. Uoto wa chumba umepambwa na michoro ya rangi na kuna mwangaza wa jua ukipenya kupitia dirisha.

Daktari anafanya upasuaji au uchunguzi wa meno kwa mtoto. Daktari amevaa mavazi ya kitaalamu, pamoja na glavu, na kofia ya upasuaji. Kuna pia muuguzi au msaidizi wa afya nyuma yake, wakiwa katika mazingira ya kliniki. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya na ushirikiano katika matibabu, na inaashiria mchakato wa matibabu unaofanywa kwa umakini.

Wanawake na wanaume wako katika chumba cha hospitali huku wakizungumza na mgonjwa aliye katika kitanda cha hospitali. Mgonjwa amevaa mavazi ya kitamaduni na anaonekana akiwa katika hali ya kujadili. Watu wengine wanasikiliza kwa makini ikionyesha msaada wa kujali kwa mgonjwa.

Mtu mmoja amesimama pamoja na mwanamke, katika mazingira ya mtaa ya jiji, nyuma yao kuna jengo ndogo lililoandikwa fresh life ambayo inaweza kuwa ya choo au kituo cha huduma , mandhari ni mtaa ya kibanda na ardhi ina mchanga na taka kidogo .Anga lina mawingu ikionyesha hali ya hewa ambayo sio wazi sana.

Mfanyakazi wa shamba anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa kwenye mimea, amevaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na maski au glovu. Anafanya kazi katika shamba lenye mimea ya kijani kibichi. Hali hii inanyosha mchakato wa kilimo na umuhimu wa kidhibiti magonjwa na wadudu. Katika uzalishaji wa mazao, inaashiria juhudi za wakulima katika kuhakikisha mazao bora na salama.

Muuguzi anamsaidia mgonjwa aliye kwenye kiti, mgonjwa anaonekana kuwa katika hali ya maumivu na usumbufu. Huku mguzi akifanya juhudi za kumsaidia. Hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya na msaada wa kiafya, katika mazingira ya kifamilia au nyumbani. Ikionyesha uhusiano wa karibu kati ya mgonjwa na muuguzi.

Watoto wawili wanatumia chombo cha kunywa maji kilichowekwa kwenye sehemu ya umma. Watoto hao wanashirikiana mmoja akiguza bomba la maji huku mwingine akijaza chungu chake. Mandhari ni ya huduma ya afya au shule. Linaonyesha umuhimu ya usafi na upatikanaji ya maji safi.

Chanjo ya MMR. Measles, Mumps na Rubela imeonyesha chupa ndogo ya chanjo pamoja na lebo inayomhusisha. Kando yake, kuna karatasi yenye maelezo muhimu kuhusu chanjo hiyo. Mandhari ni ya mazingira ya kliniki au ofisi ya afya, ikionyesha umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa mbalimbali.

Chupa cha kifungashio vya jina vinavyoitwa Slow Fay. Kifungashio kina rangi ya waridi na nyeupe, kikiwa na maandiko yanayoeleza faida zake kama vile, hypotency na slow release of fewer gl side effects . Kifungashio kinaeleza kuwa kina vidonge sitini, vinashauriwa kuchukuliwa mara moja kwa siku.

Watu wawili wanachukua silinda za oksijeni . Wote wamevaa barakoa kwa sababu za usalama. Mandhari ni ya ndani ya jengo. Na kuna gari nyuma yao, ambalo linaonekana kuwa na silinda zaidi. Hii inaonyesha shughuli muhimu zinazohusiana na usambazaji wa oksijeni. Ambayo ni muhimu katika huduma za afya.

Hospitalini. Muuguzi anatumia umakini mkubwa, akihudumia mtoto aliye ndani ya incubator . Muuguzi amevama mavazi ya hospitali, na anaonekana akifanya kazi kwa uangalifu. Akihakikisha mtoto yuko, salama. Incubator inaonekana kuwa na vifaa vya kisasa. Mandhari na mwangaza mzuri kutoka mwanga, wa ndani, wa chumba.

Mwanamke anaosha mkona kutoka kwenye tanki ya maji, huku mtoto mdogo akimtazama. Mwanamke amevaa barakoa akionyesha umuhimu wa usafi wa mikono, mandhari ya kijijini na nyuma kuna jengo la maduka au nyumba. Hii inatoa juhudi za kuboresha usafi na afya katika jamii.

Mtu ameshikilia vidonge na unga wa virutubisho au dawa. Kuna pakiti kadhaa zikiwa na vidonge vya rangi tofauti. Ikiwa ni pamoja na rangi ya manjano na nyeupe. Pamoja na chupa ya dawa. Mtu huyo anaonekana kuwa na lengo la kuonyesha bidhaa hizo. Labda kwa ajili ya elimu au uhamasishaji kuhusu matumizi ya virutubisho.

Chupa ya virutubisho vya vitamini D three ikionyesha jina Sol D pamoja na maelezo kuhusu kiasi cha vitamini kilichomo. Chupa inaonekana ikiwa na vidonge vya rangi tofauti. Bandari inaonyesha umuhimu wa virutubisho hivi katika kusaidia mifumo ya mwili, kama vile mifupa, moyo, na kinga.

Mtaalamu wa afya anajiandaa katika kutoa chanjo. Amevaa barakoa na koti la kazi huku ameshika chupa ya chanjo kwa mkono mmoja na sindano kwa mwingine. Mandhari ni katika chuo cha afya na mwangaza wa asili inapita kupitia dirisha. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo katika huduma za afya na juhudi za wahudumu wa afya katika kuzuia magonjwa.

Baba anamsaidia mtoto aliye katika incubator hospitalini. Baba anafanya kazi ya kuhakikisha mtoto yuko salama huku mazingira ya hospitali yakiwa na vifaa vya matibabu. Mtoto amevaa mavazi ya kitamaduni na picha hii inaonyesha umuhimu wa usaidizi wa familia katika huduma za afya.

Mtu amevaa mavazi ya kinga huku akifanya usafi au kuondoa wadudu katika mazingira ya ndani. Mtu huyu ana vifaa vya kisasa na anatumia kifaa cha kunyunyuzia.

Daktari anampa mtoto sindano. Daktari ana umakini huku mtoto akionyesha hisia za wasiwasi au kutarajia. Mtoto amevaa shati la bluu lililo na mchoro wa rangi angavu. Mandhari ya kisasa ikionyesha mchakato wa chanjo. Hii inatoa hisia za huduma za afya na umuhimu wa chanjo kwa watoto wadogo.

Pakiti ya vidonge vya Colekalsiferol, ambayo ni aina ya vitamini D. Kando na vidonge vinavyoonekana, pakiti inaelezea jina la bidhaa na maelezo mengine maalum. Hii inaashiria umuhimu wa virutubisho vya vitamini D katika afya.

Wazazi wawili wanamwangalia mtoto wao mchanga wakiwa hospitalini. Mama amevaa pajamas na kofia ya usingizi huku baba akimshika mtoto kwa upendo. Mtoto amevaa mavazi ya sherehe akionyesha furaha ya kuwasili kwake. Hii inatoa hisia za furaha, upendo na umoja wa familia katika kipindi hiki cha muhimu.

Vidonge vya ibuprofen zenye rangi la kijani kwenye pakiti. Ibuprofen ni dawa inayotumiwa kupunguza maumivu, kuleta faraja na hata kupunguza homa kwenye mwili.

Mtaalamu wa afya, akiwa na mavazi ya kijani, akifanya kazi hospitalini, anashughulikia mwili uliofunikwa na shuka jeupe. kwenye kitanda cha hospitali, katika mandhari, kuna vifaa vya matibabu na meza, hii inatoa hisia za huduma, za afya, na umuhimu wa kazi ya hudumu vya afya katika mazingira magumu.

Kikundi cha watu, wanao onekana kuwa wanawake wa kimaasai, wakisikiliza mzungumzaji mmoja. Hii inaweza kuwa hafla ya kujifunza au mkutano wa jamii ambapo mada mbalimbali zinaweza kujadiliwa kama vile afya, elimu au maswala ya kijamii.

Madaktari wawili wako katika chumba cha upasuaji. Wanafanya kazi kwa umakini. Wamevaa mavaji ya upasuaji ya kijani na buluu , pamoja na maski na glovu. Wanashughulikia moja kati ya matibabu huku wakitumia vifaa vya kisasa.

Chupa ya chanjo ya MMR kwa mabano measles mumps, and rubella pamoja na sindano. Mtu amevaa glavu za kinga anashikilia chupa hiyo. Mandhari ni ya anga kavu na rangi ya manjano.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano ikiwa na lebo iliyoandikwa yellow fever vaccine kwenye mabano live stabilized . Kuna sindano na mtu anashikilia chupa hiyo kwa mkono aliyovaa glavu za kinga.

Chupa ya chanjo ya surua, mumps na rubela. Chupa hio ina label iliyoandikwa majina ya magonjwa hayo. Ina kifuniko cha rangi ya kijani. Pembeni kuna sindano na vidonge vya rangi tofauti vilivyowekwa kwenye kibanda. Mandhari ni ya kliniki ikionyesha vifaa vya matibabu na mazingira safi.

Muuguzi au daktari wa meno, anahudumia mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na amekalia kiti cha matibabu huku muuguzi anamtazama kwa umakini, wote wawili wamevaa vinyago vya uso na mavazi vya kiafya. Mazingira ni ya kisasa na kuna vifaa vya matibabu.

Tukio la huduma ya afya ambapo mfanyikazi wa afya anatoa chanjo au matibabu kwa mtu. Watu wengine wako nyuma wakishiriki katika tukio hilo. Na kuna ushirikiano na mashirika mbalimbali kama vile W.H.O.

Watu wawili wanatembea kwenye eneo lililo na ukame, huku wakiwa na mifupa ya wanyama iliyokufa kwenye ardhi. Mazingira yanaweza kuwa makavu na yasiyo na mimea. Hali hii inaashiria athari za ukamwe na changamoto zinazokabiliwa na jamii katika kutafuta rasilimali kama maji.

Pakiti vya vidonge, vya risperidone, ikiwa na vidonge vya rangi vya kijani kibichi. Vimeweka kwenye kibandiko. Pakiti inaonyesha maelezo ya bidhaa na taarifa za uzito. Mandhari inatoa hisia za bidhaa za matibabu na umuhimu wa matumizi sahihi ya dawa katika huduma za afya.

Tanki la maji limeweka juu ya nguzo likiwa na wahandisi wawili wanafanya kazi juu yake. Mandhari ina miti ya kijani kibichi nyuma na anga inaonekana kuwa wazi. Tanki linaonekana kuwa katika hatua za usakilishaji au matengenezo. Hii inatoa hisia za kazi ya uhandisi na umuhimu wa miundombinu ya maji katika jamii.

Chupa kadhaa za homa ya manjano zikiwa na alama wazi. Mbele kuna sindano iliyoandaliwa kwa ajili ya chanjo. Pia kuna barakoa ya uso ikionyesha mazingira ya afya na usalama. Mandhari ni ya kisasa na yenye mpangilio mzuri. Hii inatoa hisia au umuhimu wa chanjo na tahadhari katika matibabu ya afya.

Sanduku la chanjo la homa ya njano inayojulikana kama Stamaril . Chanjo hii hutolewa ili kulinda dhidi ya homa ya njano ambayo ni ugonjwa hatari, unaosababishwa na virusi mbalimbali.

Chupa ya chanjo ya MMR kwa mabano Measles Mumps and Rubella ,ambayo inatoa kinga dhidi ya surua, mumps na rubella .Chanjo hii ni muhimu katika kuzuia magonjwa haya ya kuambukiza hasa kwa watoto wachanga.

Wauguzi wanamhudumia mama na mtoto hospitalini. Mwanamke mmoja amevaa mavazi ya kazi ya afya na anashughulika na mtoto aliye kwenye kitanda cha watoto. Wauguzi wengine wawili wanazungumza na mama aliye keti karibu ambaye ni mjamzito. Mandhari ni ya hospitali na picha inaonyesha umuhimu wa huduma za afya na msaada wa familia.

Chupa ya chanjo ikiwa na kijiko cha buluu juu ya lebo inayosema M-M Vaxclo. Chupa inaonekana kuwa ya kipeu kindani ikionyesha matumizi yake kwa ajili ya sindano. Hii inatoa hisia za matibabu na umuhimu wa chanjo katika afya ya umma.

Mkusanyiko wa madawa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vidonge, chupa za dawa, na container za madawa. Vitu vinavyoonekana vinakuja katika aina tofauti za pakiti na rangi na vinatoa hisia za kuwa na anuwai ya matibabu. Hii ina mtazamo wa umuhimu wa madawa katika huduma za afya na usimamizi wa wagonjwa.

Watoto watatu waliovaa mavazi ya shule wanajaza chupa zao na maji kutoka kwenye tanki la maji la bluu. Tanki lina ujumbe We drink clean water donated by hopecore . Katika nyuma kuna mwanamke mmoja anatazama na mazingira ni ya shule au kituo cha jamii.

Eneo hili limeathiriwa na moto, ambapo watu wengi wamekusanyika katika maeneo ya mjengo iliyoaribiwa. kuna watu wanatazama, wengine wakiwa na sura ya huzuni na wasiwasi. Majengo yanaonekana kuwa ya uharibifu mkubwa. Huku majivu na mabaki ya moto yakiwa wazi.

Moto unateketeza eneo la msitu. Makucha ya moto yanawaka kwa rangi ya shaba na njano na moshi mzito yanaonekana ikielea angani. Miti zilizo karibu zinaonyesha athari za moto na mazingira yanaonekana kuwa ya hatari. Hii inatoa tahadhari kuhusu athari za moto msituni na umuhimu wa kulinda mazingira.

Wanawake wawili wako hospitalini, mmoja akionyesha msaada kwa mwingine. Wanashughulikia vifaa vya watoto ikiwemo ni pamoja na blanketi na mavazi kwenye kitanda cha hospitali. Mazingira ni ya afya na ya kujali, huku yakionyesha msaada wa kijamii katika mazingira ya kimatibabu. Hii inatoa hisia ya huruma na umoja katika kusaidia wazazi wapya.

Daktari wa meno au msaidizi wa matibabu anafanya maandalizi katika ofisi yake. Kuna vifaa vya kisasa va meno kama vile kiti cha mgonjwa na vifaa vya uchunguzi.

Chupa ya vidonge vya Vitamini D3 ikiwa na rangi ya chungwa, na nyeupe. Chupa imefunguliwa na vidonge vya rangi ya njano imeanguka kwenye uso. Maelezo ya bidhaa yako kwenye chupa yakionyesha kuwa ni virutubisho. Hali inaashiria umuhimu wa virutubisho katika lishe na afya ikisisitiza umuhimu wa vitamini katika kuimarisha afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Mama anamlisha mtoto mchanga aliye katika kitanda cha watoto wachanga. Mama ako na kofia ya kulinda nywele na anajitahidi kutunza mtoto kwa upendo. Mandhari ni ya hospitali na mwangaza wa asili ukiingia kwenye chumba. Hii inatoa hisia za uangalizi, upendo na umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga.

Pakiti vya vidonge vya chuma ya Slow Fe . Kiunganisho kina rangi ya pinki na nyeupe na lina maandiko yanayoeleza bidhaa. Ikiwa na pamoja na taarifa za nguvu na matumizi. Pia kuna alama inayoashiria mapendekezo ya daktari. Hii inatoa hisia za usalama na ufanisi wa bidhaa hii kama nyongeza ya chakula.

Eneo la mahamiaji ikiwa na hema mingi za rangi tofauti zikiwa zimetawanyika kwenye ardhi. Katika eneo la katikati, kuna tanki la maji lililo juu ya mguu likitoa huduma za maji kwa wakazi wa kambi. Mandhari inaonekana kuwa ya jangwa na mimea ya kawaida inapatikana.

Eneo hili limejaa mafuriko, ambapo majengo yanaonekana kujaa maji. Hali hii inaashiria athari za mvua nyingi au mafuriko, ambayo yanaweza kuwa na mathara makubwa katika jamii na mazingira yake.

Pakiti ya cream ya CBD ya miadamu imeandikwa CBD, cream , kwenye kifunganisho. Kifunganishio kina rangi ya shaaba na nyeupe. Na kuna maandiko yanayoonyesha kwamba ni double strength . Inatoa relief in minutes . Inaelezea kuwa haina THC na ina 2,400 mg ya CBD.

Mikono ya mtoto ikiwa imewekwa juu ya magoti yake. Mikono ina alama za uharibifu na ngozi inakuwa ya madoadoa. Katika upande wa kushoto kuna mguu wa mtoto mwingine. Picha hii inatoa hisia za hali ngumu na changamoto zinazomkabili watoto katika mazingira magumu.

Chupa ya chanjo ya MMR kwa mabano, kichumi cha mumps, measles na rubella pamoja na karatasi ya maelezo. Chupa inaonekana kuwa na kioo cha bluu na itiketi yenye taarifa maalum. Karatasi inaeleza kile ambacho mtu anahitaji kujua kuhusu chanjo hilo. Hii inatoa hisia za umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya umma.

Duka au eneo la sanaa, lenye rafu nyingi, zilizojazwa na vyombo vya rangi na bidhaa mbalimbali, kuna masanduku au vyombo vingi, vinaoshikilia rangi na vifaa vya kuchoraji. Mbele kuna picha mbalimbali za sananu, zikiwa zimewekwa kwenye meza. zikionyesha mandhari, zaa maisha ya kila siku na asili.

Daktari wa meno anafanya mchakato wa matibabu kwa mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu. Daktari amevaa glovu na maski na anatumia kifaa cha matibabu kuangalia meno ya mgonjwa. Kuna muuguzi aliyevaa mavazi ya kinga kusaidia katika mchakato.

Mtu mmoja anasherehekea mbele ya bango la shirika linalojihusisha na maswala ya maji. Anatoa ujumbe kwa matumaini na ufanisi, huku akisimama karibu na tanki ya maji.

Chupa ya vitamini, D3, kutoka Olimpia Pharmaceuticals. Chupa inaeleza kuwa, inakipimo cha 50,000 IU/ml. Vitamini D3 ni muhimu kwa afya mifupa. Na mfumo wa kinga.

Mama ameshika mtoto wake wakati daktari wa afya anamfanyia uchunguzi wa tiba. Mama ana hisia za wasiwasi huku mtoto ana dalili za kutokuwa na raha. Daktari amevaa glavu na mask akionyesha kujitolea kwa huduma za afya.

Mtu anafanya mazoezi ya nguvu kwenye kifaa cha afya. Ako na umakini na anatumia vifaa vya uzito ili kuboresha nguvu zake. Msaidizi mmoja anajitahidi kumsaidia. Mandhari ni ya kituo cha kifitropia au gym huku ikionyesha umuhimu wa mazoezi katika kurekebisha afya. Hii inatoa hisia za juhudi za kujitolea kwa afya.

Mama ameshika mtoto mchanga. Wako katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Hii ni ishara ya furaha na hatua muhimu katika maisha ya familia.

Mtu mmoja ako kwenye kiti cha matibabu ya meno. Anazungumza na daktari wa meno. Daktari huyo anavaa mavazi maalum ya kitaalamu, ikiwa ni pamoja na barakoa ya kofia, wakati mteja amevaa miwani ya kinga. Hii inaashiria mchakato wa matibabu ya meno.

Kundi la watu walio na vesti ya buluu , wanajadili au kusikiliza mtu mmoja anayeongea. Hali hii inaeza kuwa katika tukio la mafunzo au mkutano wa jamii. Huenda ikahusisha maswala ya afya au hata maendeleo katika jamii.

Mfanyikazi wa afya anafanya kazi katika mazingira yaofisi au duka la dawa. Amevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa na kofia. Anafunga vifungashio vya dawa kwenye meza, ambapo kuna chupa kadhaa za dawa na vifungashio vya rangi nyekundu.

Wafanyikazi wa afya wanashughulika na mgonjwa aliye kwenye kitanda cha wagonjwa katika eneo la dharura hospitali. Hii ni mchakato wa huduma za afya ambapo wahudumu wanatoa msaada kwa wagonjwa.

Kituo cha mradi wa maji ambapo watu wanajitahidi kupata maji. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kazi akijaza chombo cha maji na mwingine anashughulikia na vyombo vya kuhifadhi maji. Kituo kimeandikwa Boyer water project kina rangi ya bluu na nyeupe. Mazingira inaonekana kuwa ya kijamii na mradi una muhimu katika kutoa huduma za maji kwa jamii.

Wafanyikazi wawili wako katika mazingira ya kusafisha wakiwa wamevaa mavazi ya kinga ya kutosha. Mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa huku mwingine akifanya kazi ya kusafisha uso wa meza. Mandhari inaonekana kuwa ya ofisi na kuna vitu vya kawaida kama viti na mimea ya ndani.

Chupa ya dawa iliyowahi, ikiwa na vidonge vya rangi nyekundu, vikiwa vimetapakaa kwenye meza. Kofia ya chupa imewekwa pembeni. Pia kuna kipande kidogo cha karatasi. Huenda ni kipimo au maelezo ya matumizi. Hili inatoa hisia za bidhaa za matibabu na umuhimu wa matumizi sahihi ya dawa mwilini.

Mtu mmoja anatazama bango kubwa lililoandikwa, toba za mapenzi na nguvu za kiume. Bango , lina maelezo ya mawasiliano. Bango hili limeandikwa na wino mzito wa rangi ya nyekundu.

Vijupa vya asili. Vimetengenezwa kwa ghad. Vikiwa na vifaa vya mapambo, kama nguzo za rangi na nyoka. Vijupa hivi ni vya jadi na mazingira ya shughuli za kijamii au tamasha. Hali inashiria umuhimu wa sanaa za jadi na utamaduni katika jamii, ikionyesha jinsi watu wanavyotumia vifaa vya asili katika maisha yao, ya kila siku.

Watu wawili wako kwenye eneo lililozungukwa na mafuriko, huku nyumba zikionekana nyuma yao. Hii inaonyesha athari za mvua kubwa au mafuriko katika eneo hilo.

Wafanyikazi wawili wako katika eneo la kusafisha. Wanafanya kazi ya kuondoa takataka. Wamevaa mavazi ya kazi yenye mwangaza wa kijanikibichi. Mmoja wa wafanyi kazi anatumia chombo cha kuchimba. Wakati mwingine akichimbua takataka mandhari inaonyesha mazingira ya mtaa.

Chumba cha huduma ya watoto wachanga katika hospitali. Wauguzi wawili wanafanya kazi na watoto walio kwenye vitanda vya watoto wachanga. Ni mazingira ya kisasa yanayohudumia watoto wachanga.

Kundi kubwa la watu wengi wakiwa watoto na vijana. Wanatabasamu huku wakiwa na mikono yao juu. Wote wana mavazi ya kinga ya uso kama hatua ya kujikinga na magonjwa. Hii inaashiria umoja na furaha labda katika tukio au shughuli maalum.

Soko za bidhaa za asili, hasa mimea za mizizi. Kuna vipande vingi vya mizizi na maganda yaliyoweka kwenye meza, pamoja na chupa za plastiki zenye rangi tofauti. Chupa hizo zinaweza kuwa za vinyuaji au podamilia. Mandhari ni ya soko na kuna vitu vingine nyuma vinavyoonyesha shughuli za biashara.

Daktari wa meno anazungumza na mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu. Daktari ako na furaha huku akichukua maelezo kwenye karatasi. Mgonjwa anatoa hisia za utulivu na kuelewa. Mandhari ni ya kisasa yenye vifaa vya matibabu. Hii inatoa hisia za huduma ya bora na uhusiano mzuri kati ya daktari na mgonjwa.

Chupa ya virutubisho vya nature made ikiwa na gumi yake za rangi ya sherehe. Chupa inaelezea kuwa na miligramu kumi na nane za chuma kwa kila huduma pamoja na vitamin C inayosaidia katika kunyonga chuma. Mandhari ni ya bidhaa ya kiafya ikionyesha umuhimu wa virutubisho katika lishe. Hii inatoa hisia ya uangalizi wa afya na matumizi ya virutubisho.

Mkulima anatumia kinyunyizi kumwagilia mimea kwenye shamba. Mkulima amevaa koti la mvua na kofia akionyesha juhudi katika kazi ya kilimo. Shamba lina mimea ya aina tofauti, ikionyesha kazi ya kilimo inayoendelea. Hii inaashiria umuhimu wa kulima katika maisha ya kila siku.

Mazingira ya huduma ya afya, ambapo mfanyikazi wa afya anatoa chanjo ya matibabu kwa mtoto. Ni tukio la chanjo au huduma za afya kwa sababu huyu mhudumu anamdunga mtoto sindano kwa mkono wake wa kulia.

Watu wawili wanatembea kwenye eneo lililojaa mafuriko, huku wakibeba vifaa . Wanakabiliwa na hali ngumu ya mvua na mafuriko, ambayo inaweza kuwa na athari kubwa kwa jamii na mazingira.

Daktari anafanya uchunguzi wa kusikia kwa mtu mzima aliyeketi. Daktari anatumia kifaa maalum huku mtu huyo anaonekana kuwa makini. Mtu mwingine amesaidia katika mchakato huo. Mandhari inaonekana kuwa ya tukio la afya labda siku ya uchunguzi au kuskia. Hii inatoa hisia za huduma za afya na umuhimu wa uchunguzi wa masikio.

Muuguzi anamtunza mtoto mdogo katika mazingira ya hospitali. Muuguzi anatumia ujuzi wake kwa hakikisha mtoto anakuwa salama na anahifadhiwa vizuri.

Mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni na asili, ikiwa pamoja na vitu vya udongo, chupa na mapambo. Hivi vinaonekana kuwa vimepambwa kwa vifaa vya jadi kama vile nguzi na mang'oya. Hii inaashiria umuhimu wa uridhi wa kitamaduni na mila.

Chupa ya vidonge vya Iron Chelate kutoka kampuni ya Wellvita .Chupa ina rangi ya bluu na nyeupe na maandiko makubwa yanaelezea bidhaa hiyo ikiwa na maandiko ya Iron Chelate chini yake. Pia kuna alama ya kuhakikisha ubora na kutokuwepo kwa sukari. Mandhari inaonesha bidhaa ya afya ikilenga kusaidia kupunguza uchovu na kusaidia katika uundaji wa seli nyekundu za damu.

Eneo limeathiriwa na mafuriko ambapo ardhi imekatika na miti imeanguka. Watu wengi wamekusanyika kwenye kando ya mtaa wakitazama hali hiyo. Maji yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawia na mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa. Hii inatoa hisia za dharura za huzuni ikionyesha athari za majanga ya asili kwenye jamii.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye kisima kilichochimbwa kwenye ardhi wamevaa mavazi ya kiasili mmoja akiwa na ndoo ya manjano na mwingine anatumia chombo cha kupimia maji. Mandhari ni kiasili na milima au mawe nyuma yao.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa. Daktari amevaa koti la hospitali na maski, huku anatumia vifaa vya matibabu. Mgonjwa anaonekana akiwa na mdomo wazi akionyesha dalili za ushirikiano. Mandhari ni ya kliniki ya meno na mazingira ni safi na ya kisasa.

Watu wengi wako kwenye eneo la jengo lililoporomoka. Wanasaidia katika shughuli za uokoaji. Watu hao wanavaa mavazi ya kujikinga na kuna wafanyikazi wa dharura wakifanya kazi. Hali hii inaonyesha athari za tukio ama janga kama vile tetemeko la ardhi au kuanguka kwa jengo.

Mkono inaoshwa na sabuni ikiwa na povu nyingi. Hii ni mchakato wa kuosha mkono ambao ni muhimu kwa usafi wa afya. Mkono ina povu nyingi ikionyesha matumizi mazuri ya sabuni. Hali hii inasisitiza umuhimu wa usafi wa mikono hasa katika kuzuia magonjwa mbalimbali.

Watu watatu wameshikilia masanduku ya rangi ya shaba yanayoandikwa zipline . Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya nje na wanavaa mavazi rasmi labda ya afya. Hii inaweza ashiria usambazaji wa vifaa vya matibabu au huduma za afya.

Mtu anapatiwa chanjo ikiwa ni pamoja na mtaalamu wa afya anayemfanyia sindano. Mtu huyu anavaa barakoa ambayo ni muhimu kwa kuzuia maambukizi hasa katika mazingira ya kiafya. Sanduku la kuhifadhi chanjo, linaonekana karibu, likionyesha umuhimu wa hifadhi sahihi wa chanjo.

Daktari anampa mtu mkubwa sindano. Mtu huyo amevaa maski ya uso na kuna watu wengine nyuma yake wakiwa kwenye foleni. Mandhari ni ya kliniki na kituo cha chanjo. Hii inatoa hisia za umuhimu wa chanjo na ushirikiano wa jamii katika huduma za kiafya.

Tukio la ajali barabarani ambapo basi limeanguka vibaya. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu huku wakisaidiana na wahanga. Mandhari ina machafuko na vitu vingi vimeanguka. Hii inatoa hisia za mshtuko na haraka ikionyesha hathari za hatari hizo kwenye jamii.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya darasa huku akionyesha bidhaa ya usafi wa hedhi. Amevaa shati jeupe na suruali za jeans huku akitabasamu na kuwasiliana na wanafunzi. Nyuma yake kuna ubao mweusi wenye maandiko na michoro. Mwanamke mwingine amekalia kiti huku akitazama kwa makini. Hii inatoa hisia za elimu na uhamasishaji kuhusu maswala ya afya ya uzazi na usafi wa hedhi.

Mtoto mdogo anapatiwa chanjo na mfanyikazi wa afya. Mtoto ako na huzuni huku mfanyikazi wa afya akimshika mkono kwa uangalifu .Wote wamevaa gloves za kinga ikionyesha umuhimu wa usafi katika mchakato wa chanjo. Hii inatoa hisia za huduma za kiafya na umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Moto mkubwa unawaka katika eneo lenye miti. Miale ya moto inaonekana ikipanda juu na moshi unafunika anga.

Eneo limekumbwa na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi. Kuna watu wengi wanatazama, kuna uharibifu kubwa wa mazingira pamoja na miti iliyoporomoka na udongo na ukaanguka.

Pakiti ya chanjo ya homa ya njano ikijumuisha sindano zilizojazwa tayari na Vial ya suluhisho. Kando na pakiti kuna chupa ya dawa na vifaa vingine vya kutolewa chanjo. Mandhari inatoa hisia za matibabu na umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa.

Tukio la moto kwenye magari ambapo moshi mweusi unapeleka angani. Watu wengi wamesimama karibu na wanatazama tukio hilo kwa wasiwasi. Hii inaashiria hatari na hisia za wasiwasi katika jamii pamoja na umuhimu wa usalama barabarani.

Sanduku la chanjo la surua pamoja na mumps na rubela pamoja na viles ya chanjo na sindano. Chanjo hili ni muhimu kwa kuzuia magonjwa haya ambayo yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa afya ya watoto na watu wazima.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano, yellow fever vaccine , pamoja na sindano ya kutengeneza suluhisho la chanjo hiyo. Chupa inaandika jina ya chanjo na maelezo ya matumizi. Hii inaashiria umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa na kulinda afya ya umma.

Mtu mmoja anafanya ukaguzi wa silinda za oksijeni. Amevaa mavazi ya kinga, ikiwa ni pamoja na barakoa na kofia. Silinda hizo ziko msitari. Mazingira ni ya kisasa tena safi.

Wahudumu maalum wa afya wamevaa mavazi ya kinga wakihusika katika shughuli za kuwahudumia wagonjwa au kufuatilia hali ya afya katika mazingira ya dharura. Inaweza kuwa inahusiana na majanga ya afya au mlipuko ya ugonjwa fulani katika hilo maeneo.

Kundi kubwa la nzige, wanakula majani ya mahindi. Nzige hao wana rangi ya kawahia na ni wengi. Wanaonyesha adhari za uwepo wao kwenye mazao. Majani ya mahindi yanaonekana yakiwa yameharibiwa, ikionyesha hatari ya nzige kwa kilimo. Hii inatoa hisia za changamoto zinazohusiana na mashamba na usalama wa chakula.

Mtu ameshika chupa ya vidonge vya dawa ya Motreal huku anatoa kidonge kimoja kwenye mkono wake, chupa ina rangi ya chungwa na nyeupe, linatoa maelezo kuhusu matumizi, mtu huyo ako makini huku akionyesha matuo ya kuchukua dawa. Hali hii inaashiria umuhimu wa dawa katika kudhibiti maumivu na kuimarisha afya.

Mtu mmoja ameshikilia mkono wa mwingine ambapo mtu aliyeshika mkutu anavaa glavu ikionyesha shughuli inayohusisha matibabu au huduma ya afya. Hii inaweza kuwa katika muktadha wa matibabu, msaada wa kisaikolojia au huduma nyingine za afya.

Mkono ulio na glovu, umeshikilia chupa ya chanjo na sindano. Chupa ina lebo iliyoandikwa Vaccine na sindano inaonekana kuwa tayari kwa matumizi. Mandhari ina mazingira safi ikionyesha mazingira ya matibabu. Rangi ya buluu ya nyuma inatoa hisia ya utulivu na usafi.

Watu wawili wanafanya kazi katika tukio la siku la kusikia . Mwanamke mmoja amevaa shati la nyororo wa kitambulisho. Anatumia kifaa kusaidia mwanamke mwengine aliye kwenye kiti ambaye ana shida ya kusikia. Mwanamke huyu wa pili amevaa kichwani kitambaa na anaonekana mwenye makini wakati anapata msaada.

Mwanamke ako na mtoto mdogo. Wakati daktari au muuguzi anampa chanjo mtoto huyu, hali hii inaashiria huduma za afya hasa katika chanjo za watoto katika jamii.

Chombo ya sampuli ya mkojo kimewekwa kwenye meza. Chombo kina kifuniko chekundu na lebo iliyoandikwa urine sample infection microbiology . Pembeni kuna matunda ya bluu kwa mabano blue berries na vidonge vya rangi nyekundu. Mandhari ni safi na ya kitaalamu ikionyesha umuhimu wa uchunguzi wa kimatibabu na matumizi ya dawa.

Chupa za chanjo zikiwa kwenye meza ya matibabu, kuna chupa yenye maandiko Measles, Mumps, Rubella Vaccine . Ikionyesha kubwa ni chanjo ya ugonjwa wa Surua, Mumps na Rubella. Kando yake kuna sindano za matumizi za chupa nyingine zikiwa na rangi tofauti za vifuniko.

Mfumo wa kuhifadhi maji ukiwa na tanki la maji ya rangi kijani juu ya mguu. Chini yake kuna chombo cha kukusanya maji, huku bomba ikitoa maji kutoka kwenye tanki. Mfumo huu umewekwa kwenye msingi wa chuma ukionyesha matumizi ya kisasa katika uhifadhi wa maji. Hii inatoa hisia za urahisi na umuhimu wa upatikanaji wa maji safi.

Chupa mbili za chanjo. Chupa moja ina jina la MMR, ambayo inahusishwa na chanjo, dhidi ya surua, mumps, na rubela. Chupa nyingine ni ya sterile Juliet. Inayotumiwa kwa ajili ya kufanyia mchanganyiko. Kila chupa ina mwelekeo wa matumizi na inasisitiza kuwa ni kwa ajili ya sindano ya substantious .

Mama, umemshika mtoto mchanga, katika chumba cha hospitali. Mama, anafuraha na amevaa mavazi ya hospitali ya rangi ya pinki, pamoja na kofia ya hospitali. Mtoto ana mavazi ya kulinda na unaonekana kuwa katika hali nzuri. Mandhari ina rangi ya buluu ikionyesha mazingira safi, na ya utulivu.

Daktari anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa mguu akiwa amelala kwenye meza ya matibabu. Mgonjwa anaonekana akiwa na uso wa kufunika na daktari anashughulikia mguu wake kwa umakini. Mandhari ni ya mazingira ya kliniki huku yakionyesha huduma za kiafya. Hii inatoa hisia za umuhimu wa matibabu na uchunguzi wa kiafya.

Wafanyikazi wa afya wanatoa chanjo kwa mtoto mdogo katika kituo cha afya. Mama wa watoto ameshikilia mtoto, huku mtalaamu wa afya akitumia sindano. Watu wawili wanashiriki kwenye tukio hilo wakiwa na uso wa kufunika na vinyago vya kinga. Hii inatoa hisia za umuhimu wa chanjo katika kulinda afya za watoto na jamii.

Wanawake wa kabila la wamasai wakiwa na mavazi ya rangi ya angavu na mapambo ya hadi. Wamebeba mitungi ya maji juu ya vichwa vyao wakionyesha nguvu na uvumilivu. nyuma yao kuna mandhari ya asili ikionyesha mazingira ya jadi. Hii inaashiria umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku

Meza imejaa vifaa mbalimbali ya dawa. Kuna chupa, vidonge, na vifa vingine vya afya vilivyotawanywa juu ya meza. Mandhari ni ya kawaida. Na meza inaonekana kuwa kwenye mazingira ya nyumbani au kliniki ya kienyeji. Hii inatoa hisia za huduma ya afya zisizo rasmi au za jamii.

Daktari anafanya uchunguzi kwa sikio la mgonjwa. Daktari anatumia kifaa maalum cha uchunguzi huku mgonjwa akiwa ameketi na kuangalia mbele. Mgonjwa anaonekana kuwa na wasiwasi kidogo, na mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki. Picha hii inatoa hisia za huduma za kiafya na umuhimu wa uchunguzi wa matibabu.

Daktari, anampa huduma, mwanamke mzee. Aliyevaa mavazi ya jadi. Daktari amevaa koti la hospitali na maski. Huku akionyesha vifaa vya matibabu, mwanamke huyo ako na shauku na anasikiliza kwa makini. Mandhari ni ya kijijini, na mazingira ya asili inaonyesha eneo la jangwa.

Mtu anajaribu kuondoa nzige wanaoshambulia eneo la mimea. Nzige wanaweza kuwa na athari kubwa kwenye kilimo, wakiharibu mazao na kuathiri hata maisha ya watu wanamoishi huko.

Mtu mmoja anapokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya, mtu huyo amevaa shati la kijani na ana maski ya uso. Mtaalamu wa afya, amevaa mavazi rasmi, na anatumia sindano kumfungulia mtu huyo chanjo kwenye mkono. Mandhari ni ya kliniki, ikionyesha mazingira safi na ya kitaalamu.

Pakiti mbalimbali vya virutumbisho au dawa zinazofanana, kila moja ikiwa na muundo tofauti wa rangi na jina. Hali hii inaashiria bidhaa za afya, ambazo zinaweza kutumiwa kuboresha ustawi wa mwili.

Mwanamke anapata chanjo huku ameketi. Amevaa barakoa na anashirikiana na mtoa wa huduma wa afya, ambaye amamhudumia . Mandhari limefunikwa, na ni kituo cha kupeana chanjo na huduma zingine za matibabu.

Halfa ya uzinduzi au tukio rasmi ambapo watu kadhaa wameshiriki. Kuna watu wawili wanatembea pamoja, mmoja akiwa amevaa sidiria na wengine siria ya kawaida. Katika nyuma, kuna matanki au vyombo vya kuhifadhi maji. Baadhi ya watu wanashuhudia tukio hilo. Mazingira ni ya kijijini au mji mdogo.

Wanawake wawili wanatembea kwenye eneo la mtaa mmoja akiwa na kipaza sauti huku akiwa anazungumza. Wamevaa mavazi tofauti na kuna majengo ya muda nyuma yao. Hali hii ashiria juhudi za ushawishi na umahamasishaji katika jamii labda kuhusu maswala ya afya au haki za kijamii.

Kifurushi cha vitamini D3 kimewekwa kwenye sanduku lenye maandishi yanayoeleza bidhaa hiyo. Sanduku linaonyesha kuwa, kuna ampolisi tano, za LML zinasema, Julicali Fuel, kifaa hiki, kinatumika kwa njia ya mdomo au sindano.

Mkusanyiko ya vitu vya kitamaduni ikiwa ni pamoja na chupa, vinyago na vitu vingine vya asili vilivyotawanywa kwenye uso wa nyenzo nyekundu. Mtu mmoja ameketi karibu na vitu hivi akishikilia kipande cha mapambo. Hii inaashiria umuhimu wa uridhi wa kitamaduni na mila za jamii.

Mwanamke mmoja anapewa chanjo na mtaalamu wa afya kwa kudungwa sindano begani. Hii ni sehemu muhimu katika juhudi za afya ya umma, hasa katika kukabiliana na magonjwa kama vile COVID-19, measles na malaria.

Wagonjwa wawili wamo kwenye wodi. Mmoja amelala kitandani huku amejifunika blanketi nyeupe. Mwenzake naye ameketi na kuinamisha kichwa huku anaonekana kuwa mgonjwa sana kwa kuinamisha kichwa na kuishika na mkono wa kushoto.